Hii ni zizi la mgombe Kuna ngombe moja na jengo lenyewe liko na kifuli ya kuzuia ngombe wasipikwe na juu Kuna mitungi ya maji na kijiko ya kuchota mjanga

Hapa ni soko ama ghala la ndizi. Ndizi zimeiva sana na zimetoshelea kuliwa. Kuna mama ambaye anashughulikia anaonekana yeye ndio muuzaji wa ndizi hizo. Hii ni muktadha wa soko maana tunaona vibanda kadhaa za kuuza.

Hili ni shamba lililopandwa ndizi kwa teknologia ya unyunyizaji maji, shamba hili lina mistari mingi ya mandizi, ni safi nadhifu sana, shamba hili limeshughulikiwa kwa kazi mzuri, na linaonekana kunawili, ndizi yenyewe yanaonekana kuwa na afya mzuri na yanaonekana ni machanga ndio yameanza kumea.